Huyu ni waziri wa usalama Kithure Kindiki ambaye kwa sasa ni naibu mkuu wa rais nchini Kenya. Nyuma yake ni Eliud Owalo na wako katika kituo cha Huduma Center nchini Kenya ambayo wanaangalia jinsi wananchi wanavyopewa huduma. Mama yule nadhania anapewa cheti cha kusajili mtoto almaarufu birth certificate .

Bin Namisi ni mwanasheria. Mwanasheria aliyebobea nchini Kenya. Hapa alipo, mwanasheria huyu anawatahini wanasheria au majaji wengine katika jopo ambalo litafanikisha shughuli mbalimbali za korti nchini Kenya.